Hili ni bweni. Bweni hili lina vitanda vitatu. Kitanda kimoja ni ya mbao. Vingine vimetengenezwa kwa kutumia mbao na mahali pengine ni chuma. Sakafu ni nyeupe. Ukuta pia ni nyeupe. Kuna chumba ambacho kinaonekana kwa umbali.

Hii ni darasa ya useremala. Kuna watu wengi ambao ni wa kiume ambao wamevalia barakoa. Mbele ya darasa hili kuna ubao na dirisha zimefunguliwa ili kuleta mwangaza ndani ya darasa hili. Kuna mwalimu mmoja ambaye amevalia shati ya bluu ameshikilia kifaa cha mbao.